Mwanafunzi anaweza tumia kompyuta kwa masomo ya kidijitali pia kompyuta iko na manufaa mbalimbali inaweza kumsaidia mwanafunzi ama mtu yeyote kupata riziki yake ya kila siku na pia anaweza kuongeza masomo yake na pia anaweza itumia kwa kusoma kidijitali.

Watoto wamekaa darasani kila mmoja ameshikilia kompyuta yake, akiwa tayari na mwenye matumaini ya kusoma jambo moja ama mbili, kupitia kompyuta hii. Kuna wengine ambao wamesimama kando, wanangoja pia wao fursa yao ,ili waweze kusoma.

Chumba hiki cha wanafunzi ni cha kulala. Kina vitanda viwili. Kina kabati la nguo linalotumiwa na wanafunzi kupangia nguo. Pia, katika madirisha kuna pazia. Upande mwingine, kuna kivungio cha viatu kinachotumiwa na wanafunzi kupangia viatu.

Darasa hili limejengwa kwa mfumo wa kisasa. Madirisha yake yamewekwa juu kidogo . Ukutani wamepaka rangi nyeupe . Madawati ya wanafunzi kutumia yamepangwa katika mistari minne. Pia madawati haya yanaonekana kuwa mpya.

Uwanjani kuna timu mbili. Timu hizi mbili kila mmoja wao amevaa mavazi rasmi ya kuchezea mchezo huu. Wachezaji wawili wanaonekana kumenyana bega kwa bega ili waweze kupata mpira huu waweze kupeleka katika upande mwingine.

Katika chumba hiki kuna vitanda viwili ambavyo ni vya chini na kitanda kimoja ambacho kina sehemu ya chini na ya juu. Katika vitanda hivi kuna magodoro. Magodoro haya ni rangi ya samawati.

Darasa hili limejengwa kwa mfumo wa kisasa. Lina madawati na viti vya wanafunzi vya kukalia. Pia nyuma ya darasa, kuna runinga inayotumika kuwasaidia wanafunzi kusoma. Kuna mwangaza wa kutosha na pia kuna umeme ambao umewekwa darasani kuwasaidia wanafunzi kuona vyema.

Katika chumba hiki Kuna vitanda viwili ambavo vimetandikwa shiti za colour ya rangi ya manjano. pia ziko na neti. Kila kitanda Kiko na neti , na Kuna picha ambazo zimewekwa ukutani. Kuna mlango wa kutoka na pia Kuna kabati ya kuekea nguo.

Mkutano umeandaliwa. Kuna watu wanne wanaoonekana kusimamia mkutano huu, watu hao ni wanawake wawili na wanaume wawili, wameketi katika meza iliyoandaliwa na kupambwa. Wanaume wawili wanaoneka kunong'onezana. Makaratasi yako mezani yanatumika kwa watu hawa wanne.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kusoma kutumia kibatakalishi. Kibatakalishi hiki kinamsaidia mwanafunzi kuweza kuelewa vyema na kusoma na pia inamwelekeza mwanafunzi vyema na maelekezo na mwalimu wake ili kuelewa.

Mezani kuna vijiti vya kila aina . Kuna vile vijiti vya rangi ya kimanjano, kuna kijani kibichi, kuna nyekundu. VIjiti hivi vinamsaidia mwalimu kutumia ili kuwezesha kumfundisha mwanafunzi kutofautisha rangi hizi.

Darasa limewekwa picha nzuri za mandhari mazuri ili kuvutia mwanafunzi aweze kuelewa kile ambacho atafundishwa. Mwanafunzi anaonekana kufurahia anapoonyeshwa na mwalimu kitabu hiki. Pia anafurahia na kutaka kujua mengi.

Ustadi huu unajumuisha mbinu, mikakati na mbinu mbalimbali zinazolenga kutoa elimu jumuisho kwa wanafunzi wenye ulemavu, matatizo ya kujifunza ama changamoto za kitabia. Inamwezesha mwalimu kumfuatilia mtoto kibinafsi ama moja kwa moja.